Ni onyesho la magari ambapo wanaunuzi huja kuyaona kuyakagua ili kuweza kuchagua watakalo nunua.

Duka la M-PESA ambalo linatumiwa na watu kutoa au kueka pesa kwa njia rahisi na haraka. Watu ambao wakona pesa ambazo wanataka kuziweka kwenye M-PESA au kutuma katika M-PESA.

Kuna duka la M-PESA linalotumika kutuma au kutoa pesa kupitia M-PESA ama Equity Agent na pia kuna mwanamke amesimama mbele ya duka hilo ambaye ni wa asilia ya kiislamu.